Ukumbi wa mkutano unaotumika kama darasa, wanafunzi wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyekuwa katikati. Wanafunzi hawa ni wanaume na wanawake ambao ni watu wazima, wakitumia ubao unaotumia kompyuta, katika maelekezo zaidi.

Wanafunzi ambao ni watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa na mwalimu akiwa katikati akitoa mada kwa kutumia kompyuta, mbele yake kuna kompyuta na projekta na jarida kubwa linalohusu mada mbalimbali pembeni kuna makabati, na wao wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa ufanisi.

Elimu ya watu wazima wakiwa darasa na mwalimu akijaribu kuwa elekeza kwa karibu akiwa amevua barakoa, lakini amevaa miwani nao wanafunzi wakimsikiliza kwa ustadi na kwa umakini.

Darasa la wanafunzi likiwa na mwalimu anayefundisha wanafunzi wake darasani, watatu wamekaa kwenye mabenchi wakimsikiliza mwalimu huku mwalimu akionesha ishara ya mikono, akihesabu moja mpaka kumi.

Kasha zuri jeupe lenye vyumbavyumba vidogovidogo kwa ajili ya kuwekea mafaili, ya wanafunzi wa shule ya msingi. Pembeni yake kuna kiti cha mwalimu, au mtu anayekaa kuwapatia wanafunzi wake huduma katika hilo darasa.

Maegesho ya magari yaliyo wazi yamezungukwa na miti mirefu na vichaka vilivyopunguzwa, huku wanafunzi wachache wakitembea katika maeneo hayo ya shule, kuashiria hayo ni mazingira ya shule ambayo wanafunzi hao hutumia katika kucheza.

Vitabu vyenye majalada mawili yakionyesha utunzaji wa watoto shule ya msingi katika utunzaji na usafi wa ngozi, watoto wakionekana wakioga na kusafisha miili yao na pia kitabu cha pili kinaonyesha wanafunzi wakihusisha usafi kama vile viatu, soksi, nguo wanatakiwa kuwa safi muda wote.

Maabara nzuri ya kisasa ikiwa ina meza safi kabisa, kukiwa na mabomba katika hizo meza, kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kupata elimu bora ya sayansi, wanayojifunza kupitia viumbe hai na wanyama.

Mwanafunzi wa shule ya sekondari akiwa katika maabara akifanya utafiti mbalimbali wa masomo yake ya kujifunza, pia akiwa anatumia vitu vya kemikeli kupima na kutesti kuona nini kinatokea katika majibu anayoyataka.

Wanafunzi wa sekondari wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia mtihani, wakiwa wanevaa matisheti myeupe na vizibao vyekundu, kwa wasichana sketi za bluu na wavulana za bluu wakiwa katika mitihani yao ya kufunga shule.

Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe akiwafundisha wanafunzi darasani katika chuo, walioketi kwenye meza na viti kwa utulivu wakimsikiliza mwalimu, wakionyesha namna gani wako makini katika usikilizaji.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu mbele wakiwa wanatumia video inayoonyesha notisi zao wakisikiliza kwa ufundi wa ustadi mzuri, mwalimu akitoa maelekezo kwa njia ya mikono.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika moja ya mafunzo ya vitendo, wanawake kwa wanaume na mwalimu katikati yao, akiwa anaendelea kuwafundisha wanafunzi hao kwa weledi kwa kutumia kompyuta ya teknolojia katika kazi mbalimbali za mifumo ya Kazi.

Kundi kubwa la wanafunzi, ambao ni wanachuo, wengi wao vijana, wamekaa kwenye viti vya plastiki na viti vya mbao katika jengo lenye rafu kubwa zilizojaa vitabu; hii inaashiria kuwa ni maktaba. Mbele yao kuna skrini kubwa ya projekta inayoonyesha maandishi. Wanaonekana wakiwa katika kikao au darasa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani, mwalimu akiwa mbele ameweka kompyuta mezani, akitumia maelekezo kwa njia ya mdomo na mikono kuwaelekeza wanafunzi, katika ufundishaji wake. Wanafunzi hao wakiwa wamekaa kimya wakimsikiliza mwalimu.

Wanafunzi wa awali wakiwa katika chumba chao cha darasa mwalimu wao akiwa amevaa shati jeusi na rasta ndefu amesuka, huku ubaoni ubaoni amechora mistari minne akijaribu kuwaelekeza watoto kwa kuhesabu vidole na wanafunzi hao wakimsikiliza mwalimu wao.

Wanafunzi wamejikusanya darasani wakijifunza somo la kompyuta na kazi za karatasi ndani ya darasa. Wakijifunza ujuzi wa kiufundi hukuu baadhi wamesimama, na wengine wamekaa wakionyesha mazingira elimu ya ufundi stadi.

Kijana akijishughugulisha na kompyuta na kazi za karatasi katika darasa ambalo ni maalumu kwa kazi za ufundishaji wa teknolojia ya kisasa ambapo anatumia vifaa bora zaidi.

Wanafunzi wawili wakiwa wamevaa barakoa wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wakiwa wanaonyesha upimaji wa umeme, wakitumia mita kuonyesha uzoefu na mafunzo hayo wanayoyapata, kwa kutumia vitendo vilivyokuwa vizuri vya kuwasaidia kujifunza.

Wanafunzi wakiwa katika mafunzo ya vitendo katika darasa lao, huku kila mmoja akiwa na kazi yake akifanya yakieletroniki hasa simu za mkononi, kila mmoja ana eneo lake la kufanya kazi maalumu.

Mwanafunzi wa chuo akiwa katika darasa maalumu kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa vitendokwa kutumia vifaaa mbalimbali. Hapo akiwa ana angalia nini aweke katika hicho kifaa cha kupimia umeme kama mota.

Wanafunzi wawili wamevaa makoti ya bluu, wakifanya mafunzo ya vitendo, wakiwa wanapima umeme, kwa ajili ya kujua tatizo ni nini na kujua kiasi cha umeme katika mafunzo yao.